Uwanjani kwa ndege naona ndege, naona magari. Ndege liko na rangi nyeupe, imechanganywa na samawati. Kando ya ndege naona watu, nikama abiria na watu wanaoashiria wenziwe kuingia kwenye ndege,